Shamba dogo la mimea ambapo mimea midogo imepandwa kwenye masanduku meupe ya povu yaliyopangwa kwenye makreti mekundu. Mimea inaonekana kuwa na majani mabichi ikionyesha afya na ukuaji.